Maafisa wawili wa polisi, wamesimama wakiangalia majengo yaliyobomoka, huku tingatinga likifanya kazi ya kuondoa mabaki. Mmoja amevaa sare ya kahawia na mwenzake amevaa sare za kuficha. Nyasi na majengo ya gorofa yanaonekana.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi maalum yenye rangi ya samawati, barakoa na glavu anamchunguza mgonjwa kwa karibu sana. Mgonjwa huyo ameketi na kufungua mdomo wake ili daktari aweze kumtazama.

Mkono wa mtu amabye amevaa glovu ya kijani akiwa ameshikilia chupa ya chanjo ya MMR yaani Mumps, Measles, Rubella, huku sindano ikiwa imeingizwa kwenye chupa hiyo.

Watoto wadogo watatu ambao wanatabasamu kwa kamera wakiwa wamesimama chini ya mti na kwa furaha wanaonyesha mikono yao inayoonekana kuwa michafu kuashiria kwamba wamekuwa wakichezea uchafu ama sabuni.

Chupa za chanjo, sindano iliyo na vipimo na barakoa, moja kati ya chupa hizo imeandikwa yellow fever vaccination. Chupa hizo na sindano zinaakiziwa kwenye kibao cha counter

Kundi la watu wakiwemo wamama na watoto ambao wako kwenye eneo kavu wakisubiri kuchota maji, mitungi yenye rangi ya njano imewekwa chini, ingine ikiwa juu ya toroli mbele yao kuna nyumba duni ambazo labda ni kambi au makaazi yao.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa kwenye uso na glavu kwenye mikono. Wanajishughilisha na kuhamazisha jamii, huku baadhi wakibeba vyombo vya usafishaji, tayari kuwa shughuli hiyo. Wanne kati Yao wamevalia tshati nyeupe na askari amesimama miongini mwao.

Duka iliyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndoo, chupa na vyombo vilivyojaa vitu tofauti kama unga. Kwa kupendeza vitu vimepangwa kutoka chini mpaka juu na kwenye sehemu ya chini karibu na meza Kuna michoro ya zanaa ikiwemo mama ambaye amembeba mtoto kwenye mgongo akiwa amepiga magoti akiomba.

Chupa ya dawa ya rangi ya waridi ambayo imeandikwa she need, folic acid and iron , chupa hio ina maelezo kama vile, boost energy and immunity level, chini yake kuna maandishi yanayosema over twenty three plus essential vitamins and minerals to fill nutrition value .

Madaktari wawili wa meno ambao wamevaa barakoa na glavu wakiwa kwenye chumba cha kliniki ya meno wanamhudumia mgonjwa. Mmoja anamsaidia mwenzake kumpa vifaa ambavyo vimewekelewa juu ya meza.

Mkononi mtu ambaye pengine ni mhudumu wa afya amebeba, chupa ambayo imeandikwa vaccine . Ameibeba sindano pia amevalia glavu ya rangi nyeupe.

Watu watano ambao wamevali amgwanda ya rangi nyeupe ya kujikinga kutokana na athari za kemikali wako karibu na gari la kubeba mizigo jekundu ambalo limebeba kitu kilichofunikwa nyuma, pengine mwili. Wawili kati yao wamebeba dawa za kunyunyizia migongoni mwao ambazo zimewekwa kwenye tanki za buluu.

Bango la rangi ya kijani ,juu yake kuna maandishi meupe yake Dr. balazinga, katikati kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo mishumaa, kadi na miti iliyoshagwa. Chini ya bidhaa hizo kuna maelezo zaidi ya kazi anayofanya kurejesha mapenzi kuna nambari yake ya simu pia.

Katikati ya kundi kubwa sana la wadudu ambao pengine ni nzige au panzi. Wanaume wawili wako katikati na wanajaribu kuwaondoa kwa kutumia mikono yao. Sehemu hii, inakaa yenye ukame au nusu ukame na yenye miti na vichaka ambayo imevamiwa na wadudu.

Kwenye mtaa wa mabanda watu wengi wamekusanyika nje, baada ya nyumba zao kuharibika vibaya kwa moto. Uchafu unaonekana. Na baadhi ya watu wanatafuta vitu yavyo ambavyo vilisalimika baada ya mkasa huo wa moto.